Hili ni kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia barakoa za matibabu. Wameketi kwenye viti vya kungojea vya rangi ya samawati na kahawia. Wengine wanaonekana kusimama, wako ndani ya jengo ambalo linaeza kuwa kliniki ama hospitali.

Hiki ni kituo cha afya au kliniki ambapo watu wazima wanahudumiwa. Katika muktadha wa huduma kwa watu wazima, hii inaonyesha shughuli muhimu za kiafya zinazotolewa kwa jamii. Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti cha rangi ya samawati akiwa amevaa barakoa usoni akisubiri huduma.

Hili ni chumba cha upasuaji hospitalini. Madaktari na wauguzi kadhaa wakiwa wamevalia sare za upasuaji Kama vile kofia na barakoa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Inaonekana wanaendesha upasuaji kwa mgonjwa ambaye haonekani wazi kabisa. Kuna vifaambalimbali vya matibabu kama vile taa kubwa ambazo zinatoa mwanga mkali.

Hili ni kundi la watu, linaloonekana kuongeleshwa na mwanamke mmoja aliyevalia koti la rangi la samawati. Anaendeleza muktadha wa uhamasishaji wa jamii na pia maeneo haya yanaonekana kuwa duni na yenye uchafu.

Hapa ni katika muktadha wa afya ya meno na kunaonyeshwa jino jeupe lisilo na kasoro likiwa limewekwa karibu na kioo cha daktari wa meno. Hili ni kuwakilisha umuhimu wa utunzaji wa meno na afya ya kinywa. Jino safi na lisilo na matatizo.

Haya ni meno ya mbele ya binadamu ambapo jino moja la mbele limepasuka na sehemu yake kubwa kukatika. Meno mengine pia yanaonekana kua na madoa au uharibifu mdogo. Upande wa kulia wa juu wa picha kuna nembo ya MAC Dental hili linaashiria haja ya matibabu ya meno.

Hii ni shughuli ya usafirishaji mkubwa wa kimatibabu kwa kutumia ndege ndogo aina ya helikopta. Watu wawili wamevaa suti nyeupe za kujikinga dhidi ya virusi. Ndege yenyewe inaonekana kuwa na nambari ya usajili ikionyesha kuwa inamilikiwa na shirika la amref flying doctors, ambalo linajulikana kwa huduma za usafirishaji wa wagonjwa wa dharura kwa ndege.

Hili ni jengo lililobomoka vibaya labda kutokana na tetemeko la ardhi au janga lingine la asili. Katika muktadha wa afya ya mazingira, hii inawakilisha tishio kubwa kwa afya ya binadamu na ustawi wa jamii kutokana na majanga ya kimazingira. Athari za picha hii kwa afya ya mazingira ni kama vumbi na chembechembe hewani.

Hiki ni kiti cha magurudumu ambacho huwa kinatumika na watu wenye ulemavu wa kutembea. Kinaonekana kuwa kipya na kina sehemu ya chuma inayong'aa. Kiti ya rangi jeusi na rangi ya samawati na magurudumu ya fedha. Kinaonekana kuwa kimefungwa kwa plastiki ikionyesha kuwa bado hakijatumika.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ambaye amevaa sare za rangi ya kijani kibichi na huku kuna mgonjwa kwenye kiti cha magurudumu mbele yake mgonjwa anaonekana kuwa na bandeji kichwani na nyuma yao kuna viti vya kungojea vya rangi ya kahawia.

Hii ni shughuli ya matibabu au chanzo inayolenga watoto ambayo inahusiana moja kwa moja na sanii ya madaktari wa watoto. Kuna mfanyakazi wa afya ambaye anampatia huduma mtoto mdogo. Hii inaweza kuwa chanjo ya upimaji au matibabu mengine.

Hii ni wavu wa pete ya mpira ya kikapu au netiboli. Neti yenyewe ni ya chuma cheusi na wavu iliyotundikwa chini yake una rangi tatu nyekundu, nyeupe na rangi ya samawati. Pete hiyo imeshikiliwa na nguzo imara yenye rangi ya kifedha na imewekwa dhidi ya mandhari ya anga safi.

Hili ni shina la mti lililofunikwa na majani mengi baadhi yakiwa ya kijani kibichi na mengine yakianza kubadilika rangi na kuwa ya njano. Katika muktadha wa dawa za jadi hii inaweza kuashiria umuhimu wa mimea na miti kama chanzo cha tiba.